Chumba cha upasuaji katika hospitali lina madaktari na wauguzi waliovalia mavazi maalum ya upasuaji yenye rangi ya kijani, buluu, na nyeupe. Wengine wamevalia barakoa na kofia za upasuaji kwa ajili ya usafi na kuzuia maambukizi. Kuna vifaa vya hospitali kama vile taa ya upasuaji, mashine za ufuatiliaji, na vifaa vya kudhibiti dawa au damu.

Tabasamu lenye meno meupe, safi na yenye afya linaonekana. Meno yamepangwa vizuri na hakuna dalili za kuoza au kubadilika rangi. Hii ni ishara ya usafi mzuri wa kinywa na utunzaji bora wa afya ya meno, kwa kutumia mswaki mara mbili kwa siku, matumizi ya dawa ya meno yenye flouride pamoja na ufwatiliaji wa mara kwa mara kwa daktari wa meno.